Rununu ina kazi mingi na kazi ya rununu hii ni inaweza tumia kwa kutuma pesa kwenye simu moja hadi simu nyingine unaweza kutumia kupata pesa kwenye simu ambalo unatumiwa na kuweza kuzipata unaweza kutumia kwa kupiga simu kwa mtu mwingine.

Simu ni kifaa ambacho unaweza kutumia na kifaa hiki unaweza kutumia ili kukuweza kukusaidia kwa mawasiliano kwenye upande mmoja hadi upande mwingine. Na pia unaweza kutumia kutuma pesa kwa simu nyingine kutumia rununu hio.

Kifungu hiki ambapo mtu anapewa, ni kifunguu cha gari, anatumiwa wakati mtu anataka kufungua mlango wa gari, na pia anapotaka kuenda anaweza kutumia kifungu hiki ilik kungurumisha gari ili aanze mwendo wake.

Karatasi hii ni pesa na pesa ina manufaa katika jamii kwa kuwa pesa inaweza kutumiwa kufanya jambo lolote kwa kuwa unaweza kutumia pesa kulipia karo na kutumia kwenye majukumu yako.

Vifaa ambavyo vimewekwa kwenye kibanda hii, kwenye kibanda hii ni vifaa ambavyo mtu anaweza kuvaa ili kutokea mzuri. Vifaa hivi vinauzwa kwenye meza hili ili mtu anaweza kujichagulia ama kutoa kitu ambacho ameweza kupendekezwa na hivi vifaa.

Mahali hapa ni mahali ambapo unaweza kupata nyama na nyama ya ng'ombe inaweza kuuzwa huku na unaweza kukatiwa kiwango ambacho mtu anataka.

Katika duka hili kuna vitu ambavyo vinauzwa na vitu hivi ni kama na pia, kuna kwenye duka hili lina kazi ya kutuma pesa na unaweza kutuma pesa kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine.

Mtu anaonekana akiwa ametazama chini ameta kuwa anamawazo fulani ambayo anawaza kwa kichwa lake. Nje humu ni M-pesa. Huku ni mahali ama duka ambalo unaweza kutoa pesa ama kuweza kuwekewa pesa kwenye simu lako.

Sehemu hili ni sehemu ambapo unaweza kupata kuuzwa kwa mayai na pia unaweza kupeleka mayai ili kununuliwa na kupata pesa.

Chombo hizi, ni chombo ambazo zimeweza kutengenzwa, na zingine zimeweza kuchongwa, ili kusaidia kwa maridadi. Na inaweza kuleta faida mingi.

Kenya Ports Authority ni mahali meli inapata kupata risiti hii na risiti hii imeandikwa Revenue Receipt ambayo serikali inachukua pesa ambayo wanaweza kutumia kwa mahitaji tofauti tofauti ya jukumu la Kenya.

Lori hili ni lori kubwa ambaye imetengenezwa ili kubeba magari ndogo ndogo. Magari haya ndogo ndogo yanasafilishwa kutoka eneo moja hadi eneo lingine.

Duka ni mahali unaweza kupata vivaa ama vitu ambavyo unaweza kununua kuzaidia duka hili lina vitu vingi kama dawa na unaweza pata huduma tafauti tafauti kama huduma ya mpesa unaweza kiitoa pesa ama kuwekewa pesa kwenye simu.

Royal Milk ni mahali ambapo imetegenezwa kuuza maziwa na unaweza kujipatia ama kupata maziwa ama maziwa haya tamu ambayo ikona sukari.

Gari hili limeengeshwa, kana kuwa linataka kuuzwa, na gari hili ni gari nyeupe linangaa kweli kweli.

Kwenye kioski hii ni mahali ambapo panaweza kupata viifaa na vitu vingi ambavyo vinauzwa kama soda, mkate na vitu vinginezo.

Sehemu hili ni sehemu ambayo unaweza kupata sanaa ambayo unaweza kuuza na kuivaa. Katika eneo hili unaweza kujinunulia sanaa hizi.

Katika dukani unaweza kupata vifaa ambazo zinauzwa, na vifaa hivi nikama kuna ndizi, kuna machungwa, kuna unga na pia kwa duka unaweza kuhudumiwa na kupata huduma za kutuma pesa.

Kwenye soko kuna vifaa ambavyo vinauzwa, na vifaa hivi ni kama nguo na kuna viatu pia, kuna tofauti mingi za viatu ambavyo vinauzwa sokoni na mtu anaweza kuenda kununua viatu hizi katika soko hili.

Magari yamebakiwa kwenye uwanja na magari haya ni magari ambayo ni mazito mazito, yaani inamana kuwa magari haya ni magari ya bei na watu wanaweza tumia kwa kusafiri kutoka mahali pamoja hadi mahali kwingine.

Gari limeegeshwa kwenye uwanja, na gari hili ni gari ambalo lina manufaa sana, ama jukumu lake inaweza kusafiri watu kutoka upande mmoja hadi upande mwingine. Gari hili lina manufaa mingi katika mazingira na kuweza kubeba watu.

Duka hili ni duka ambalo unaweza kupata maziwa ambayo yameweza kupimwa kama inaruhusiwa kuuzwa katika kituo hiki.

Magari haya yameweza kuegeshwa na kuwekwa kwenye laini. Magari haya ni magari mapya na mtu anapotaka kununua gari anaweza kuchagua gari ambalo linampendeza kuweza kununua na gari linamanufaa sana.

Gari hili nyeusi limesimama na linaonekana likiwa ni gari nzuri na gari lenye bei ya juu, gari hili lina manufaa sana kwa sababu mtu anaweza kuitumia kusafiri kwenye upande mmoja hadi upande mwingine.

Magari haya yameweza kuegezwa kwenye nje. Na magari haya ni magari mapya. Kuna magari nyeusi na kuna magari nyeupe. Magari haya yanaweza kutumiwa ili kusafirisha watu kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Kwenye kibanda unaweza kupata matunda kama ndizi, kama maembe, nyanya ili mtu anaweza kuiuza kupata mapato ya kujisaidia.

Elfu moja ni pesa ambayo nchi ya kenya inatumia. Shilingi elfu moja ni pesa ambayo inaweza kutumika kwa manufaa mingi, unaweza kutumia kulipa karo na kulipa vitu ambavyo ungeweza kutaka kununua.

Katika soko unaweza kupata bidhaa ambazo ni kama machungwa, bidhaa zingine ni kama maembe na kuna pia nyanya ambazo zinauzwa katika soko hili. Unaweza kutumia kama chakula.

Duka hili ni duka ambalo unaweza kupata maziwa na pia unaweza kukamua ng'ombe yako, na kuzipeleka maziwa ambayo umeweza kukama kwenye kituo hicho.

Gari ambalo limepakiwa inaonekana ikiwa ni gari mpya na gari hili halijakanyaka matope gari hili limebakiwa hili mtu anapotaka kununua mtu anaeza Kuna kwenye kituo hiki kisha anaeza kupata jinzi anavyo nunua.

Sehemu hili ni sehemu ambalo unaweza kupata maziwa ambayo ni ya ngombe na maziwa yanauzwa katika duka hili. Maziwa hayo ni maziwa mazuri yanaweza kutumika kwa kutengeneza chai na pia kukunywa.

Shilingi elfu moja ni karatasi ya pesa ambayo unaweza kutumia katika nchi ya Kenya kuwa kununulia vifaa ama kusaidika kwa kitu ambacho ulikuwa unaitaka.

Pesa hii inatumika kwenye matumizi mingi katika kununua vitu kama vifaa ambayo ama vitu ambavyo vinaweza kutumika kwenye jikoni. Pesa hiki ni pesa ya nchi ya kenya inayotumiwa na wenyeji wa nchi ya kenya na ina manufaa sana kwenye nchi yetu ya kenya.

Duka hili lina vitu vingi ambavyo vinaweza kutumika na mtu anaweza kununua kwenye duka hili. Duka hili kuna soda na mchele, kuna pia unga na vifaa vingine.

Magari haya yameweza kuegeshwa kwa kiwanja na kuna sherehe ambayo inaendelea na magari haya yanatumiwa kama kusafiri watu kutoka pande moja hadi mwingine.

Kwenye soko hili biashara ya uuzaji wa nguo inaendelea na biashara hii inaleta wateja hili wanaweza kununa nguo hizi na kuzivaa nguo hizi.

Gari hili ni gari ambalo linaweza kutumika wakati wa kusafirisha watu kutoka eneo moja hadi eneo lingine. Gari hili pia lina uwezo wa kubeba vitu ambavyo vinaweza kusafirishwa pia.

Lori hii nyekundu ni lori ambayo ni kubwa na imeweza kubeba magari mingi sana. Magari haya yanaweza kusafirishwa kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine.

Katika soko hili kuna bishara ambaye inaendelea na vitu vingi zinauzwa kwenye soko hili kama nyanya, vitunguu , machungwa na maembe.

Gari hii limesimama na mataa yamewashwa. Magari haya yanaweza kusafirisha watu kutoka upande mmoja hadi upande mwingine. Mlango imefunguliwa na abiria wanaweza kuingia ndani ili iwasifirishe kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine.

Katika soko kuna vifaa ambavyo unaweza kupata pale kama kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna mahindi na pia kuna dania na unaweza kutumia kwa kupika chakula.

Magari haya yamepakiwa na yanaonekana kuwa ni magari mapya. Wakati mtu anataka kununua gari mpya ama kuwa na gari, unaweza kupata kwenye mahali hapa na.

Mahali hapa ni mahali ambapo unaweza kupata maziwa, ambayo yameweza kukamuliwa kwa ng'ombe na unaweza kununua ili uende kutumia kwa matumizi yako nyumbani.

Magari haya yameweza kuegezwa kwa kiwanja. Na magari haya, watu wanapita wanapoenda katika sherehe na pia inasaidia kusafirisha watu kutoka upande moja hadi upande mwingine.

Simu ni kitu cha maana katika jamii kwa kuwa unaweza tumia simu kwa mawasiliano kuwasiliana kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Magari haya yameweza kupakiwa nje . Na mahali hapa inaonekana ikiwa ni mahali pazuri na magari haya yanaweza kuuzwa na magari haya yanaonekana ni mapya na yamepakwa kwa rangi tofauti tofauti. Kuna rangi nyeusi na rangi nyeupe.

Katika duka kuna vifaa ambavyo vinauzwa , vifaa hivi ni kama kuna soda, kuna vibuyu, kuna sukari na bidhaa zingine ambazo unaweza kupata kwenye duka pia, kwenye duka hili kuna matumizi ya pesa unaweza kuwekewa pesa kwa simu na pia unaweza kutuma pesa kwa simu.

Duka hili la Mpesa ni duka ambalo unaweza kupata pesa , kutoa pesa kwenye simu yako na pia ukitaka kutuma pesa unaweza kutuma katika kibanda hiki.

Mahali hapa ni duka ambalo linauza maziwa, kuna sukari pia inauzwa kwenye duka hili, hizi vifaa vinatumika kwa matumizi ya nyumbani

Magari hii ni magari mapya na pia yanaweza kutumiwa kusafirisha abiria kutoka upande moja hadi upande mwingine. Na magari haya ni mapya na yanaweza kuuzwa kwenye soko ili watu wanaweza kununua.

Duka hili ni duka ambalo mtu anaweza kujipatia ama anaweza kupata kitu ambacho anataka kununua kama sukari na vitu vingine na pia anaweza kupata huduma ya simu na kutuma pesa pia kutoa pesa.

Kwenye duka hili kuna kazi ambayo inaendelea na kazi hii kwa duka hili ni maneno ya matumizi ya pesa. Ukitaka kuekewa pesa kwa simu unaweza kupata usaidizi katika duka hili.

Kifaa hiki ni kifaa ambacho pesa inatolewa na pia kinaweza kutumika wakati mtu anataka kutuma pesa kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine.

M-pesa ni mahali ambayo unaweza kupata huduma. Na huduma hiyo ni huduma kama kuweza kutoa pesa kwenye simu yako ama kuwekewa pesa kwenye simu yako. M-pesa ni pahali mtu anaweza kupata huduma hiyo.

Kwenye duka hili unaweza kupata kuna vifaa ambavyo vinauzwa na vifaa hivi ni kama nywele pia kuna kutengenezwa kwa nywele na vifaa vingine vinapatikana hapa.

Kwenye soko kuna biashara ambayo inaedelea na biashara hii ni biashara ya uuzaji wa nguo na biashara hii inaleta faida kwakuwa mtu anaweza kupata pesa ambayo anaweza kutumia kwa kazi yake.

Kwenye soko kuna vitu vingi ambavyo unaweza kupata inauzwa. Kama vile ndizi, nyanya, vitunguu, maembe, machungwa na vitu vingi muno ambazo unaweza kupata inauzwa kwenye soko la, inaweza kutumika kama chakula.

Quality hospital cover ni usaidizi wa wamama ambazo wanaweza tumia ambao wako wajawazito waneza kusaidiwa na kuweza kupata afya kwenye ubora huu.

Sokoni huku ni mahali watu wanaweza kuendelea ama kufanya biashara tofauti tofauti kama biashara ya kuuza nguo ni biashara ambayo ni mzuri mno.

Kuna biashara ambayo inaendelea katika duka na duka hili ni duka la kuuza maziwa ambapo unaweza kupata maziwa kwenye bei rahisi na pia ukichukua maziwa kuna malipo ambapo unaweza kulipa kisha uchukue maziwa hayo.

Katika soko unaweza kupata vitu ambavyo vinauzwa kama chakula . Chakula hiki ni chakula kama viazi kama mboga na vinatumiwa kupika vyakula jikoni .

Hivi ni vifaa ambavyo watu wanaweza kutumia kwenye michezo ama kwenye drama . Na vifaa hivi vinauzwa tena. Na watu wanatumia kujibandika na kujirembesha.

Rawaruta ni gari ambayo imeweza kutoka nchi zinginezo, kama nchi ya China. Na nchi hii inaweza kutengeneza magari mazuri kama magari haya ya Rawaruta. Magari haya yanapendeza sana na yanaweza kutumika kwa matumizi mengi katika barabarani.

Biashara ambayo inaendelea sokoni ni biashara ya uuzaji wa nyanya, biashara hii ni biashara ambayo inaonekana kuwa ni biashara ambayo inaleta pesa na biashara hii mnunuzi anaweza kujitolea ama kuweza kununua nyanya katika sokoni.

Simu ni bidhaa mzuri na inaweza kutumika wakati mtu anatuma pesa kwenye simu moja adi simu nyingine na ina manufaa kwa kuwa mtu anaweza kutuma pesa hiyo akiwa upande wowote.

Sokoni pale, unaweza kupata vitu tofauti tofauti kama ndizi ambayo imeiva, ndizi ambayo haijaiva, unaweza kupata viazi, kupata vitunguu, pilipili hoho na nyanya, ambazo unaweza kutumia kupika chakula chako nyumbani.

Magari yamepakiwa kwenye laini mno. Na magari haya, ni magari nyeusi, magari nyeupe, na gari nyekundu. Magari haya yanauzwa kwenye car blockers . Na kuna nambari ambayo imebandikwa kwenye ukuta ambayo unaweza kuipiga ili kupata suluhisho.

Mahali hapa ni mahali ambayo unaweza kujitafutia kiatu kinachokupendeza , na unaweza kujichukulia na kuweza kulipa.

Pesa ya elfu moja ya shilingi elfu moja na mia tano na pia kuna shilingi ya mia moja, pesa hii inaweza kutumika kwa majukumu mengi kwa kuwa unaweza kutumia unaposafiri kulipa nauli ya gari.

Sehemu hii, ni sehemu ambapo imejenga, ili magari yaweze kutengenezwa, na unaweza kupata magari madogo na magari makubwa, yakitengenezwa humu.

Katika soko kuna vitu ambavyo vinauzwa, vitu hivi ni kama maembe, kuna machungwa, kuna ndizi, kuna avocado ambavyo vinauzwa na vinapata manufaa kwa muuzaji kwa kuwa, anaweza kupata pesa ambayo anaweza kutumia kwa mahitaji yake.

Kwenye duka kuna vifaa ambavyo vimeweza kupata huku, vifaa hivi ni kama soda na pia kuna viazi ambayo inauzwa kwenye duka hili, na duka hili pia kuna M Pesa ambayo unaweza kutuma pesa kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Kuna magari ambayo yameweza kuegeshwa hapa na magari haya yanatumika kusafirisha watu kutoka upande mmoja hadi upande mwingine na pia inasaidia kuleta biashara pia.

Viatu hivi ni viatu ambayo watu wanaweza kutumia wakati wana michezo, na michezo hii inachezwa barabarani kwa kushindana kwa kukimbia.

Shilingi ya elfu moja, na shilingi ya mia tano, pia kuna shilingi ya mia mbili, hizi ni pesa ambazo zinatumiwa kwenye nchi ya Kenya, ili kusaidia kwa matumizi, ya kibinafsi na pia kulipa karo ya shule, na pia kwa matumizi yeyote.

Magari haya yameweza kuegeshwa katika eneo hili. Magari haya yanaweza kuuzwa wakati mtu anataka kutumia gari anaweza kupata gari hilo hapa na kwa matumizi yake na alimalizia anawezakurudisha gari hilo sehemu.

Shilingi ya mia mbili na shilingi ya hamsini ni pesa ambayo inaweza tumika kwa matumizi kama kununua vyomo alafu unaweza kutumia jikoni na pia kwa usaidizi wako.

Huku ni mahali watu wanaweza kupata pesa ama kutoa pesa kwenye simu yao. M-Pesa ni mahali mtu anaenda kwenye duka hili ili aweze kutoa pesa ambayo ilikuwa kwa simu ili kupewa pesa ambayo anaweza kushika kwenye simu yake, kwenye mkono wake.

Ndizi hii imeweza kuiva, vizuri sana na tena ni manufaa kubwa kwa mwenye ndizi hii ambayo ameweza kuweka kwenye meza na anafaidika wakati anapouza ndizi hizi anaweza kupata mapato na kuweza kutumia kwenye mahitaji yake.

Viazi inaweza kupimwa kwenye vitu ama chombo tofauti tofauti. Kuna karoti, kuna ndizi na kuna pilipili hoho. Chakula unapopika hivi ni vitu ambavyo unafaa kuziweka kwenye jiko ama kwenye sufuria ili iweze kutengeneza chakula chako kiwe kitamu na.

Mtu huyu amefurahishwa na gari ambayo imeundwa kwa muundo mzuri mno gari hii gari la maana sana na ina manufaa katika barabara unaeza pita kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine na gari hili halitumii mafuta mingi ina manufaa kadhaa

Mama ameketi akiwa anadondoa malagwe polepole. Kuna vifaa ama vitu ambavyo anaviuza kwenye soko lake. Soko lake ina vitu mingi. Kama kuna malagwe, kuna kitunguu, kuna nyanya, kuna viazi, kuna ndizi, kuna mboga na vitu vingine.

Watu wako sokoni na biashara inaendelea kwa watu hao. Watu hao kuna watu ambao wananunua na kuna ambao wanauza vitu kama nguo, kama vyakula na vitu vingine. Kuna watu ambao wamesimama na kuna ambao wameketi. Na biashara huu ni biashara ambao unaonekana kwa ukubwa.

Magari haya yamepakiwa kwenye Mercedes Centre Limited. Huku ni mahali magari mapya yanauzwa kwa bei ambayo mtu anataka kuuza. Na kuna nambari imeandikwa unapotaka gari kwa Mercedes Centre unapiga hio namba imeandikwa na utasaidiwa.

Katika chati hii inaonyesha kua kuna pesa tofauti tofauti kwenye nchi tofauti tofauti. Katika nchi ya Afrika pesa ni tofauti na nchi zingine hizo.

Kwenye soko hili kuna watu wengi mno, alafu kuna biashara ambayo inayoendelea. Na biashara hii inaonyesha kuwa kuna wanunuzi ambao wananunua mboga. Hili ni soko la mboga, kabeji ambayo watu wananunua wanaenda kupika manyumbani zao. Na kuna matakataka kando ya mboga hizi ambayo si nzuri kabisa.

Pesa infaida mingi sana, pesa huu ni pesa ambayo ilikuwa inatumika kwa inchi ya Kenya zamani kabla ya inchi kuwa na demokrasia. Hii inafaida kubwa sana kwa wanaichi na inasaidia biashara iendelee wakati wowote ule.

Pesa ina faida mingi sana kwenye binadamu. Pesa inaweza fanya mambo yote na inaweza kukusaidia kwa kufanya jambo lolote. Pesa inaweza kukusaidia unaposafiri, inaweza kukusaidia unapotaka mahitaji yako na tena unaponunua shamba na vitu vingine. Inaweza kukusaidia kwa jambo lolote.

Lori kubwa ambayo imebeba magari tano inaweza kusafiri gari kutoka upande mmoja hadi upande mwingine. Magari haya yanasafirishwa kwenye lori kubwa ili isiweze kuleta ma...

Gari ni kifaa ama kitu cha maana katika barabarani. Gari, kitu cha kwanza ni gari inaweza kusafirisha watu kituo, kutoka mahali moja hadi pahali pengine. Gari hii inaweza kubeba mahabiria kumi na wanne.

Magari mazito mazito haya. Magari ambayo imeundwa na vichuma. Magari haya yamesimama na yameegezwa kwenye pahali palipo pazuri. Magari haya ni magari tofauti tofauti ndo imepakwa na rangi tofauti tofauti; nyeupe na rangi nyeusi.

Kuna viazi, kuna mahindi, kuna karoti, kuna ndizi, kuna machungwa, kuna pilipili hoho na vitu vingine ambavyo mtu anaweza kutumia wakati anapika chakula kule nyumbani, na chakula hii ina manufaa sana kwa mwili.

Humu watu wameketi wakizungumza maneno yao na unaonekana kuwa huku ni maduka ambayo watu wanaweza kuipata pesa, wanaweza kuwekewa pesa kwenye simu zao ama wanaweza kutuma pesa kwenye simu zingine na kutuma pesa.

Pesa ina faida mingi sana. Kuna pesa ya elfu moja na pesa ya mia hamsini. Pesa ina faida mingi sana kwa sababu unaweza kutumia kununua vitu kama vitu ambayo unaweza kuzitumia kwa nyumba na pesa tena unaweza

Ufunguo wa gari ina manufaa kwenye gari kwa sababu huwezi endesha gari bila kifunguo yake ya gari kwa maana, kifunguo hiki inatumika kuwasha gari ndio uanze mwendo ambayo ulikuwa unataka kuenda. Linasaidia kufunga milango na madirisha.

Magari yamesimama na inaonekana kuwa hakuna watu ambayo wako huku. Magari hizi ni magari ambayo inaweza kusafirisha maabiria na inaweza kupeleka vitu penye kituo kimoja hadi kituo kingine. Maabiria wanaweza panda gari hizi, inaweza kuwapeleka mpaka pahali watakao, ambao wanataka kufika.

Magari yamepangwa kwenye laini na magari haya yameng'aa yako safi kabisa. Magari yamepangwa na yanauzwa kwenye kituo hiki ambayo imewekwa. Kuna gari tofauti tofauti, kwa wanunuzi unaweza kuchagua gari ambayo unaipendeza na kuinunua.

Kuna dania kuna pilipili hoho kuna machungwa kuna viazi, kuna vitunguu, kuna nyanya na hizi chakula ni chakula ambayo mtu anaweza kupika ndio ilete ladhaa mzuri kwenye chakula anachokipika.

Gari hii ni gari ambayo ni mpya na haijaweza bado kununuliwa. Gari hii ni pahali unaweza kwenda kuinunua magari unayoipendeza moyoni mwako. Kupata gari ambayo inakupendeza humu ni mahali unaweza kupata gari hiyo na kupeana pesa ili upewe gari.

Hapa ni mahali gari moja imesimama kwenye mlango ambayo imeandikwa service . Milango hii ni unaweza kuingia polepole alafu inajifungua yenyewe. Ukishaingia huku ni pahali gari lako linatengenezwa wakati kuna kitu chochote imeweza kuharibika kwenye gari lako.

Kuna pesa mingi na pesa hii ni mia moja. Mia moja kwa pesa inaweza kununua vitu vingi ambayo inaweza kukusaidia kwa chakula, inaweza kukusaidia kwa vitu vitu vingine, inaweza kukusaidia unapo safiri kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Pesa ni kitu cha muhimu katika maisha ya binadamu. Pesa hii huweza kuitumia kwa vitu vingi. Kama unaweza kutumia kulipa deni yako ambayo ulikuwa unadaiwa. Unaweza kulipia karo ya shule. Unaweza tena kulipia pesa hii bili ya hospitali na kukusaidia.

kwenye gari wakati gari inaashwa kuna mataa ambayo inaweza kuwaka kwenye dashbodi. Na kwenye dashbodi kuna vifaa ambayo imeundwa kama speedomita na speedomita inaonyesha wakati gari imesonga. Kuna manambari inasonga hadi na kuna kitu inaonyesha mafuta.

Kuna lori kubwa ambayo inaenda kwenye barabara kubwa kutoka kituo moja hadi kingine. Inabeba magari kubwa kubwa ambayo imetoka kwenye kituo kingine kinapelekwa kwenye kituo tofauti. Magari haya ni magari mapya ambayo bado haijaendeshwa na watu ama haijanunuliwa na watu.

kuna rununu na rununu hii kuna mtu ambaye anaweza kuweka pesa, anataka kutuma pesa kwenye benki ama kwenye mpesa ili aweze kupewa pesa hiyo.

Hapa kuna gari ambayo inasaidia sana. Na gari hizi zimeandikwa Progressive Credit Quick Flexible Loans . Hizi magari ni gari ambayo watu ambayo wanapeana pesa kwa watu ndio hupita hizi magari, afu hizi magari inasaidia.

Simu inatumiwa kwa kutuma pesa kwenye sehemu ingine ama wakati unaponunua kitu unatumia simu yako kutuma pesa kwa mpesa ili upate kufanya kitu ambalo ulikua unataka kuitumia

Magari safi yamepakiwa kwenye varanda na magari haya ni magari mapya ambayo inauzwa kwenye varanda hii. Mtu anapohitaji gari mpya anaweza kuipata huku , anaweza kuilipia pesa ambacho anatakiwa alafu anaweza kuiendesha gari lake.